Hapa ni kwenye zizi la ng'ombe wa maziwa, kuna ng'ombe mmoja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi, kumi na mija, kumi na mbili, kumi na nne na mwenye ng'ombe ambaye ni mkulima amesimama kwenye zizi hilo.

Hapa ni kwenye hosiptali hasa hasa katika maabara, yuko daktari mwenye amevaa vazi la nyeupe, amevaa glovu, ameshika dawa mkononi, ukuta ni nyeupe, dawa zimeekelewa kwenye meza.